Duka la Town Team lililoko ndani ya jengo. Dirisha la duka lina mabango ya matangazo ya black Friday na manekini waliovalia nguo za kawaida. Ndani ya duka nguo zaidi zinaonekana zikining'inia kwenye rafu. Sakafu ya duka inaonekana kung'aa.

Kasha la duka la nguo lenye manekini aliyevaa blauzi maridadi la rangi nyeusi na nyekundu, miwani ya juu na kofia. Chini yake kuna pochi la mapambo mengine. Yote yamepangwa kwa ustadi.

Onyesho la duka la nguo au vifaa. Kuna mannequin iliyovalia kofia pana nyekundu na nguo nyekundu ya juu. Chini yake, kuna meza iliyo na mifuko midogo nyekundu, mikoba na shanga. Pazio la nyuma linaonyesha rafu zilizojaa bidhaa zingine.

Duka la nguo la La Rosa likiwa na nguo zilizopangwa kwenye reki na pia nguo kadhaa zilizoning'inia. Kuna pia mifuko na viatu vya kike kwenye rafu.

Duka la viatu ,ikiezekana la wanaume, lenye viatu vingi vieusi vya ngozi vilivyo pangwa kwenye rafu na stendi baadhi ya viatu viko kwenye masaduku.

Duka la nguo labda zara, penye fujo kidogo. Kuna nguo nyingi zimening'inia kwenye reki na kuekwa kwenye rafu. Katikati ya picha kuna bango kubwa la mwanamke na chini yake kuna alama inayosomeka, as seen on TV . Rangi zinazotawala ni giza kama vile nyeusi na kijivu.

Ndani ya duka la nguo la H&M pengine tawi la Aman Central; lenye mannequins zilizovalia nguo zilizopangwa kwenye rafu na stendi na ishara ya cash point kwa mbali. Inaonekana kuwa duka lina mwanga wa kutosha na safi.

Duka la nguo, upande wa kushoto kuna mashati suruali na koti zilizo pangwa vizuri upande wa kulia kuna rafu kubwa iliyo jaa mashati iliyo kunjwa. Nguo zinaonekana kuwa mpya na safi zikionyesha, mpangilio mzuri katika dukani.

Badilia au mannequins kadhaa wakiwa wamevalia nguo mbali mbali, zikiwemo ndefu na fupi. Nguo hizo zina rangi tofauti kama vile: manjano, nyekundu, kijani na zingine zenye michirizi. Wote wamesimama wima na wanatazama mbele. Picha inaonekana imepigwa ndani ya duka la nguo.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo labda Zara huko Santa Monica kama ulivyodokeza. Kuna nguo zilizokunjwa kwenye meza au kaunta upande wa kushoto na suti kadhaa zimewekwa kwenye mannequins au makabati upande wa kulia. Taa za mraba zinaonekana kwenye dari. Picha ni nyeusi, nyeupe au ina mwangaza hafifu.

Viti viwili vya kulia vya watoto vinavyokunjwa vinavyofanana. Viti hivi vina fremu ya chuma inavyong'aa yenye ncha nyekundu na viti vimepambwa kwa michoro wa matunda yenye rangi mbalimbali. Pia vina sehemu nyeupe vya plastiki za kuekea chakula na viti vindogo vya miguu vya rangi nyekundu.

Duka la nguo likiwa na ofa ya punguzo ya hadi asilimia arubaini kwa bidhaa zilizochaguliwa. Nguo zimepangwa kwenye rafu na meza, zikiwemo suruali za jeans, shirt, t-shirt .

Safu ya manyeka zote zikionyesha nguo mbalimbali zenye rangi angavu, na mitindo tofauti. Manyeka zipo zimepangwa kwa mstari mrefu. Baadhi zikiwa zimevalia suruali na blauzi huku nyingine zikiwa na nguo za aina moja. Rangi za nguo zinajumuisha manjano, nyekundu, bluu na mifumo yenye maua. Sakafu inaonekana kuwa ya vigae vyeusi na vyeupe.

Duka la Levi's lililopambwa na rangi nyekundu na nyeupe na lina bango la matangazo likionyesha punguzo la hadi asilimia arobaini kwa bidhaa teule. Ndani ya duka kuna manequinns zilizovalia nguo za Levi's.

Nguo zilizopangwa kwenye reki ndani ya duka au chumba cha kubadilisha nguo. Kuna reki mbili zilizojaa nguo za rangi tofauti zikiwemo sketi, baluzi na labda gauni. Ukuta wa nyuma unaonekana kuwa na rangi ya dhahabu au kahawia iliyokolea na kuna mwanga hafifu unaoakishwa kutoka juu. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vyeupe.

Chumba cha maonyesho cha suti zikiwa zimepangwa kwa safu ndefu kwenye reki. Kuna suti za rangi mbalimbali zikiwemo za buluu, nyeusi na kijivu zimetundikwa vizuri zikionyesha mpangilio mzuri wa duka.

Duka la nguo au viatu. Upande wa kushoto kuna mannequin aliyevaa shati lenye michoro. Kati kuna rafu zenye viatu vingi vilivyopangwa. Upande wa kulia kuna nguo zilizoning'inizwa kwenye reli. Mwangaza ndani ya duka unaonekana kuwa wa kutosha.

Bidhaa mbali mbali za mapambo na vifaa vya mitindo zikiwa zimepangwa kwenye rafu nyeupe. Tunaweza kuona shanga, hereni , miwani na mikoba. Inaonekana kama duka la nguo au boutique .

Duka la nguo. Kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye raki hasa nguo za wanawake zikiuzwa. Nguo hizo zina rangi mbalimbali na zinaonekana kwa mchanganyiko wa nguo, mashati na jaketi. Duka linaonekana kuwashwa vizuri na sakafu ina miundo wa vigae.

Rundo kubwa na nguo mbalimbali. Nyingi zikiwakwa zimetandikwa au kuwekwakwa mpangilio kuonyesha wateja. Zinatofautiana kwa rangi, mtindo na ukubwa, zikionyesha aina nyingi za mavazi kama vile sweta, fulana na hoodies. Inaonekana kama soko la nguo au duka la nguo za mitumba. Labda nguo kutoka Nguanajuati kama ninavyopendekeza.

Rafu ya wanawake bandia wakiwa wamevalia nguo mbali mbali, zikiwemo magauni mafupi na marefu ya rangi tofauti kama vile: nyekundu, nyeusi, chungwa, bluu, pinki , kijani kibichi na za maua maua. Wapo ndani ya duka au boutique .

Duka la nguo la kifahari. Kuna nguo zilizopangwa vizuri kwenye rafu na manequinns zikionyesha mavazi. Sakafu ina zulia mviringo lenye muundo wa Kijemetia na taa ya kifahari inaning'inia kutoka dari. Hali ya ndani inaonekana kuwa tulivu na maridadi.

Duka la nguo za wanaume la Peter England, ama Yuni na Garu lenye koti nyingi za rangi na mitindo tofauti pamoja na picha za kielezo, za wanaume waliovalia suti.

Bidhaa mbalimbali za mitindo zilizopangwa kwenye rafu nyeupe. Juu kuna begi nyeusi na vitu vinavyong'aa, chini yake kuna pochi na vifaa vingine, rafu ya tatu ina pochi. Rafu za chini zina pochi ndogo nyeusi na begi kubwa enye rangi ya kijivu au buluu.

Rundo la nguo zilizokunjwa au kupangwa kwa usawa. Huenda zikiwa kaptura au fulana za michezo, zikiwa zimepangwa kwenye kishikio au rafu na zina rangi mbalimbali.

Duka la nguo la ndani lenye mazingira tulivu. Kuna nguo zilizopangwa vizuri kwenye reki na rafu pamoja na mimea ya ndani inayoongezwa uhai. Sakafu ina muundo wa mbao na taa hafifu inatoa mwanga laini.

Duka la nguo labda la kiume lenye jaketi zilizoningi'inia na mashati yaliyopangwa kwenye rafu. Mwanga wa juu unaangazia bidhaa. Sakafu inaonekana kuwa safi.

Soko la nguo na viatu. Kuna mtu anayetembea katikati ya vibanda vilivyojaa bidhaa. Nguo zimetundikwa juu na viatu vya aina mbalimbali, vikiwemo sandali na viatu vya rangi nyingi. Vimepangwa kwa rafu ya chini. Soko linaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Duka la dawa la kisasa labda la bidhaa za kipekee. Upande wa kushoto kuna rafu zenye fulana zenye picha za fuvu na nguo nyingine na pia viatu. Upande wa kulia kuna rafu za viatu maridadi na katikati kuna meza nyeusi yenye viatu vingi.

Duka linaloitwa Gentleman , duka hili linaonekana kuuza mavazi ya kiume kama inavyoonyeshwa na madirisha yake makubwa ya kioo ,yanayoonyesha nguo na mannequin ndani. Jina la duka limetundikwa ju ya lango kwa herufi kubwa ya kijani.

Kuta iliyo na pambo nyingi zikiwemo pete na shangaa. Sehemu ya juu ina mistari kadhaa ya pete zilizopangwa kwenye kodi ndogo zikining'inia kwenye ndoano. Chini yake kuna safu ya vitu vinavyofanana na shanga au mikufu, vilivyowekwa kwa vibeti vidogo vyekundu vilivyo na mfuko mweusi. Inaonekana kama duka la mapambo ya kujipamba.

Rundo kubwa la mashati yaliyopakiwa na kufungwa yakiwa yamepangwa juu ya kila moja. Inaonekana kama ni sehemu ya duka la nguo au ghala na kuna nguo nyingine zilizoning'inia nyuma.

Duka la viatu, likiwa na rafu nyingi zilizojaa aina mbalimbali ya viatu vya wanawake, kama vile sandali na viatu virefu. Kuna pia nguo zilizoning'inia upande wa kulia. Viatu vimepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe na za mbao, kuashiria mpangilio na uteuzi mpana.

La Woolworths yenye milango miwili ya kioo iliyofunguka. Ndani ya duka kuna nguo na bidhaa nyingine. Sakafu inaonekana kung'aa na nje ya duka kuna nafasi pana.

Duka la nguo za wanaume likiwa na nguo mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu na kuning'inia. Kuna mashati, suruali na labda viatu pia, vikionyesha avo wa bidhaa zinazopatikana.

Onyesho la glasi nyingi. Zikiwemo miwani ya jua zilzopangwa kwa safu kwenye stendi. Kuna aina ya rangi mbalimbali za glasi zikionyesha mkusanyiko mkubwa unaweza kutumika kwa ajili ya kuuza au kuonyesha.

Duka la nguo, likiwa na nguo nyingi zilizopangwa kwa stadi kwenye hangers. Kuna pia nguo za kupendeza zilizowekwa kwenye rafu. Rangi mbalimbali za nguo zinaonekana, zikionyesha mtindo wa kisasa na wa kuvutia .Mandhari ya ndani ya duka, inaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha.

Nguo zilizopangwa kwenye reki, ndani ya duka, au chumba cha kubadilisha nguo. Kuna nguo za aina mbalimbali, rangi tofauti, zikiwemo blausi, fulana, na magauni. Ukuta wa nyuma una muundo wa kipekee, na rangi ya dhahabu, na kahawia, iliyokoleoa, huku sakafu ikiwa nyeupe. Baadhi ya nguo, zimefungwa kwenye reki mbili tofauti.

Duka la Woolworths, likiwa wazi. Kwenye mlango kuna mabango yanayohimiza wateja kupakua programu yao ya uaminifu. Ndani ya duka nguo na bidhaa zingine zimepangwa vizuri. Watu wachache wanaonekana wakitembea ndani ya duka. Duka lina taa za kung'aa na muundo wa kisasa.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo. Kuna safu nyingi za nguo zilizopangwa kwenye reki zikiwamo blauzi, masharti na nguo nyinginezo za wanawake kama inavyoonekana kutoka kwa ishara iliyoandikwa women upande wa kulia. Duka lina taa nyingi za dari. Sakafu inaonekana kuwa safi.

Dani ya duka la kisasa la nguo, kuna nguo nyingi zilizopangwa vizuri kwenye raki na rafu pande zote mbili za ukumbi. Taa nyingi zimewekwa kwenye dari zikitoa mwanga wa kutosha. Kwa mbali kuna alama inayoonekana kama Huawei.

Duka ya kisasa la nguo za mwanaume linaonekana kama duka la Quality Chadstone. Kuna nguo zilizopangwa vizuri kwenye rafu na meza na pia kuna kiti kimoja cha kupumzika katikati. Taa za kifahari zinaning'inia kutoka dari na kuna vioo vinavyoakisi mandhari ya duka. Kila kitu kinaonekana safi na vimepangwa kwa maridadi.

Bidhaa mbali mbali za kike zikiwa zimepanga kwenye rafu nyeupe. Tunaona viatu vya vizigino mirefu, mikoba na labda vito au saa. Bidhaa hizi zimepangwa kwa umaridadi, zikionyesha upangilio wa duka la kisasa.

Duka ndogo la nguo na vipodozi. Kushoto kuna meza yenye bidhaa mbalimbali na kioo kikubwa. Kulia kuna nguo zilizo pangwa kwenye makabati na rack . Sakafu ni ya mbao na dhali ina rangi ya kijani kibichi.

Duka la nguo. Kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na zingine zikining'inia. Kwa chini kuna sehemu ya kuweka vitu. Linaonekana kama duka la nguo za kisasa, pengine kwa vijana.

Duka la nguo lenye bidhaa nyingi zikiwa zimewekwa kwenye marangi na maji; huku kukiwa na mannequins zinazoonyesha baadhi ya mavazi, rangi za bidhaa zinazotofautiana. Na kuna taa za mraba kwenye dari. Pia kuna ishara ya kutokea kwa dharura ikionekana juu . Duka linaonekana kuwa la mazingira ya kawaida huenda ni la maduka makubwa.

Duka la nguo au soko ambapo kuna watu wengi wakichagua au kutazama bidhaa kuna ishara inayo onyesha mens sections juu watu wengi wamevaa nguo za rangi ya waridi.

Duka la nguo lenye mpangilio maridadi na wa kuvutia unaofanana na zile zilizopatikana Pinterest . Kuna nguo zilizopangwa vizuri kwenye reki na vitu vingine vya mapambo na mimea kuongeza mvuto wa kisasa. Mwanga hafifu unatoa hisia ya utulivu na ya kisanii.

Duka la nguo, labda H&M na viatu vingi vikiwa vimepangwa kwenye rafu. Ingawa picha inaonekana kama imechukuliwa kwa haraka na inaweza kuwa na vitu vingi.

Duka kubwa la nguo. Kuna safu nyingi za nguo zilizopangwa vizuri kwenye reki mzikiwemo mashati, suruali na nguo za wanawake. Mwanga ni mzuri na duka linaonekana kuwa safi na lenye upangilio.

Gari nyeupe, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Inaonekana kuwa siku ya mawingu, au mvua hivi karibuni na kuna majengo machache kwa umbali.

Gari ya rangi ya fedha, ikiwa imepaki kwenye eneo lenye changarawe. Magurudumu yake yanaonekana kuwa na rimu aina ya BBS. Nyuma yake kuna miti na majengo yasiyodhahiri. Hali ya anga inaonekana kuwa nzuri.

Mwanaume anayeosha gari ambalo linaonekana kuwa stesheni gari hilo lina milango miwili wazi na linaonekana kuwa katika mchakato wa kurekibishwa mwanaume huyu amevaa kofia na nguo za kazi. Mandhari ya nyuma yanaoneka kuwa gereji au karakana na kuna magari mengine yaliyo egeshwa mbali.

Watu watatu kwenye chumba cha maonyesho ya magari. Mwanamume mmoja anaweza kuwa muuzaji anawaeleza wanandoa fulani kuhusu gari. Wote wamevaa nguo za kawaida. Magari kadhaa yanaonekana nyuma yao.

Toyota Land Cruiser 80 Series Gari la bluu iliyoegeeshwa kando ya barabara. Ina rack ya mzigo juu na ngazi nyuma na gurudumu la akiba limeekwa nyuma. Inaonekana kuwa imetumika sana na inaweza kuwa na kutu kwenye matairi ya nyuma.

Sehemu ya ndani ya gari. Ikilenga viti vya nyuma, vilivyopangiliwa kwa safu. Viti vinaonekana kuwa na rangi ya kijivu, na vinatengenezwa, kwa kitambaa au suede . Inawezekana hili gari, la abiria, lenye uwezo wa kubeba watu wengi.

Gari jeupe la Toyota Hiace likiwa limeegeshwa nje, pengine karibu na jengo lenye muundo wa kisasa. Gari lina dirisha lenye tinted na nembo ndogo ya manjano kwenye mlango upande wa abiria. Kunazo vivuli vinavyoashiria kuwa kuna jua kali.

Gurudumu la gari la Audi likiwa limeegeshwa kwenye eneo la lami au vigae. Yanaonekana kuwa na miale mingi na nembo ya Audi inaonekana katikati ya rimu. Mwanga wa jua unaonekana kugonga rimu na kuifanya ionekane kung'aa.

Gari jeusi la subaru likiwa limeegeshwa kwenye nyasi. Lina rimus za kipekee zenye rangi mbili na spoiler ndogo, nyuma kuna gari jingine jeupe likiwa limegeshwa nyuma yake upande wakushoto hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Magari yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari la kwanza upande wa kushoto ni toyota ya rangi nyeupe, la pili katikati ni toyota corolla fielder ya rangi nyeusi, na la tatu upande wa kulia ni gari la buluu. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Magari kadhaa yakiwa yameegeshwa kwenye nyasi. Kuna watu wachache wanaonekana wamesimama na wengine wamekaa chini .Nyuma kuna miti mirefu na anga linaonekana kuwa wazi na jua kali. Gari la rangi ya fedha ambalo linaweza kuwa mitsubishi N200 linaonekana wazi upande wa kulia wa picha.

Gari la kijani la Land Rover series likionekana liko katika hali nzuri likiwa limeegeshwa nje. Linaonekana kuwa ni aina ya pickup au gari la wazi na ina namba ya usajili ya Kenya, KEB 974.

Lori kubwa la kubebea magari likibeba magari matatu. Gari jeupe la kubebea mizigo lipo chini huku magari mengine mawili yakionekana juu ya trela. Trela hio inaonekana kuwa na rangi ya njano na nyeusi.

Magari kadhaa yaliyopangwa kando ya barabara au sehemu ya kuegesha magari. Magari yaliyo mbele ni meupe na fedha na yanaonekana kuwa safi na katika hali nzuri. Magari mengine yaliyopangwa nyuma yanaonekana kama vivuli huenda magari haya yanatumika kukodisha au kuuza.

Subaru Forester ya fedha na Nissan Note nyeupe zikiwa zimeegeshwa kwenye nyasi huku kukiwa na miti na watu wengine nyuma na anga ikiwa kavu ikionyesha kuwa ni mchana.

Gari la Toyota Mark X la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa. Ina namba ya usajili ya Kenya KBV 949E na inaonekana kuwa katika hali nzuri. Nyuma ya gari kuna jengo la duka.

Mambo ya ndani ya gari, inaonekana kama Subaru Forester. Viti zina rangi nyeusi na kuna usukani wenye kifuniko cha kahawia. Gari lingine linaonekana mbali nje ya dirisha.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha dereva cha gari, akiwa ameshika usukani. Anaonekana akitabasamu. Nje ya gari upande wa dereva kuna mwanaume akionekana akiongea na mwanamke huyu. Anashikilia kitu kinachoonekana kama simu au kifaa kingine kidogo. Huenda picha inahusiana na mauzo ya gari au maonyesho ya gari.

Ndani ya gari, ikionyesha; dashboard , usukani, kiti cha abiria wa mbele na sehemu ya sakafu. Dashboard ina screen hivi vitu vya hali ya hewa na redio, usakani una label ya toyota katikati, kiti cha abiria wa mbele kimefunikwa na kitambaa cha kahawia cray .

Subaru forester nyeusi, ikiwa imeegeshwa nje inaonekana kua katika hali nzuri na ina namba ya usajili ya Kenya KDB862R,magari mengine yanaonekana yameegeshwa nyuma yake.

Nje lenye magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa kwenye nyasi. Kuna watu wachache wanaonekana wamesimama na wengine wamekaa chini. Mandhari ina miti na anga linaonekana wazi labda wakati wa machweo au mapema ausbuhi.

Magari manne yakiwa yame pakii kwenye nyasi yakiangalia upande mmoja gari ya mbele kabisa ni la bluu, likifwatwa na jeusi, kisha jeupe na la mwisho ni jeupe pia. Magari yote yana namba za usajili za kenya na kuna miti mirefu kwa nyuma.

Sehemu ya nyuma ya gari aina ya Subaru Forester nyeusi. Ikiwa na buti ama letero wazi, gari limepaki kwenye eneo yenye changarawe. Inaonekana kuwa ni ni mchana.

Wanaume wawili ndani ya chumba cha kuonyesha magari. Wote wanaonekana kutabasamu na wanazungumza. Kuna magari kadhaa zenye rangi tofauti yaliyoegeshwa nyuma yao na kuna gari la rangi nyekundu karibu na kamera. Inaonekana kama mazungumzo ya biashara au ya kawaida yanayofanyika katika duka hilo la magari.

Chumba kikubwa cha maonyesho ya magari, pengine chumba cha kuuzia magari. Magari kadhaa ya kifahari yanayoonekana kuwa SUV yamepangwa ndani. Gari jeusi liko karibu na sehemu ya mbele kushoto, likiwa na rimu nyeupe. Upande wa kulia kuna gari jingine jeusi linaloonekana Kwa sehemu. Chumba kina taa nyingi na mabango ya magari ukutani yakionyesha mazingira Safi na ya kisasa.

Sehemu ya nyuma ya gari aina ya Subaru Forester nyeusi, buti likiwa wazi. Inaonekana imepigwa nje, labda kwenye barabara au changarawe au eneo la maegesho.

Volvo S 90 ya rangi ya fedha iliyo na madirisha meusi au tinted windows ikiwa imepaki kwenye eneo la nyasi. Kuna miti ya kijani kibichi nyuma na magari mengine yamepaki mbali zaidi.

Gari ya Toyota Hiace likiwa limepaki kando ya barabara ya yenye udongo. Gari hili lina rangi ya fedha na lina matairi ya all terrain . Nyuma ya gari kuna ukuta mrefu wa miamba yenye rangi ya kahawia na nyekundu. Gari lina vivunjiko mbalimbali kwenye madirisha yake.

Magari mawili. Gari ndogo la kijani kibichi na tuk tuk nyekundu yakiwa karibu na miti. Watu kadhaa wanaonekana wamesiamama karibu na magari haya wakichunguza hari. Inaonekana kama wako kwenye eneo la wazi labda kando ya barabara na nyasi chini.

Magari yaliyo simama kwenye eneo la nyasi labda yakiwa imeegeshwa. Gari la mbele ni la rangi nyeusi, nyuma yake kuna gari nyeupe, kushoto kuna gari la aina ya pick up . Gari la pick-up lina sehemu ya nyuma iliyo funikwa in sticker isuzu na numba za maneno miti na vichaka inaonekana nyuma.

Sehemu ya mbele ya gari la Ford Thunderbird inaonekana ni model ya elfu moja mia tisa hamsini na sita. Rangi yake ya kijani kibuluu ambayo inafanana na peacock buluu. Nembo ya Thunderbird inaonekana wazi upande wa gari.

Magari mawili yakiwayameegeshwa kwenye eneo la wazi, labda shamba au uwanja wenye nyasi, gari la kwanza upande wa kushoto ni toyota gari la pili upande wa kulia ni la kijani kibichi inaonekana kuna watu wamesimama karibu gari la kijani kibichi huku milango ya gari ikiwa wazi, madhari ya nyuma yana miti na mimea.

Ndani ya gari, pengine Subaru Forester, milango imefungiliwa na inaonekana kama limeegeshwa, viti vyeusi na usakani uliofunikwa umeonekana. Gari lingine linaonekana kwa mbali.

Gari jeupe lililopakiwa ndani ya jengo lenye muundo wa kisasa. Jengo lina kuta nyeupe na dari yenye taa nyingi zilizopangiliwa. Gari lina ream za fedha na mataili meusi na inaonekana limepakiwa kwenye sakafu iliyong'aa.

Gari la kijivu linaonekana kama volvo S sitini likiwa limeegeshwa nje. Kuna miti mirefu nyuma yake na gari jingine jeusi limeegeshwa karibu nalo. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu.

Eneo, ambalo linaonekana kuwa na ajali. Ikiwa na gari la rangi ya kijani, na gari ndogo jekundu. Zikiwa zimesimama karibu na miti. Watu kadhaa, wako karibu na magari hayo. Mmoja akiwa amevaa fulana ya rangi ya kijani njano. Eneo hilo, lina nyasi nyingi.

Watu watatu wawili wakiwa wanakabana mikono inaonekana kama wako kwenye makubaliano fulani labda biashara na kuna meza kati kati yao. Nyuma yao kuna magari ikionyesha labda wako kwenye chumba cha maonyesho ya magari au ofisi ya mauzo ya magari.

Gari dogo la Toyota Hiace jeupe lililopakiwa nje. Milango ya abiria imefunguliwa na inaonekana limepakwa rangi nyeusi mbele, chini. Ina nambari ya usajili KBR 963V.

Magari mawili; Nissan Note na Subaru Forester, yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Nyuma kuna miti na hema nyeupe, ikionyesha kuna tukio au mkusanyiko unaoendelea.

Gari la Toyota Hiace ya rangi ya fedha ikiwa imepaki nje. Ina matairi ya all teary , yenye rimu za kahawia. Mbele ya gari ina bomba jeusi na sahani ya namba KCN 701W . Nyuma kuna miti na mimea.

Gari la Subaru Forester lenye rangi ya fedha, likiwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Kuna miti mirefu nyuma na watu wachache wanaonekana kwa mbali. Inaonekana kama hali ya hewa ni nzuri, labda jua limechomoza au kutua.

Eneo kubwa lililo jaa magari yaliyo simama mengi yakiwa yamepangwa kuna aina mbali mbali za magari ikiwemo sedan, SUV, na hata lori ndogo zote zikiwa zimeegeshwa karibu karibu. Inaonekana kama sehemu ya maegesho ya gari pengine bandari, kituo cha kuuza magari au gala la kuhifadhi magari.

Gari jeupe ambalo linaonekana kuwa Toyota, likiwa limeegeshwa nje. Lina madirisha meusi na rimu za magurudumu zinazong'aa. Linaonekana kuwa katika eneo la wazi na mimea midogo inaonekana nyuma.

Trela ya buluu ya kusafirisha magari ikiwa imepaki magari kadhaa meusi. Inaonekana kama trela ya ghorofa mbili iliyo na magurudumu mengi. Mandhari ya nyuma inaonyesha jengo la viwanda.

Sehemu ya mbele ya gari jeupe aina ya Ford Mustang, gari lina rimu nyeusi za kaliba za breki nyekundu nyuma ya gari kuna jengo lenye maandishi AL REEF kwa kingereza na kiarabu inaonekana ni mchana na hali ya hewa ni mzuri.

Kwenye nyasi na miti michache labda kama shamba au uwanja. Kuna magari mengi yaliyopaki hapa na pale. Huenda kulikuwa na tukio au mkusanyiko unaendelea mahali hapa. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea eneo hili. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri labda jua kali.

Ndani ya gari ikilenga dashibodi. Kuna usukani wenye nembo ya Toyota katikati. Kiti cha abiria wa mbele kinaonekana upande wa kushoto wa picha na sehemu ya kiti cha nyuma inaonekana kulia chini. Dashbodi ina skrini ya Infotainment na vidhibiti vingine.

Sehemu ya nyuma ya gari jeupe aina ya Volwagen Tiguan, taa za nyuma zimewashwa na kuna ishara ya four motion nyuma. Magurudumu yana muundo wa kuvutia na gari linaonekana liko barabarani.

Trela ya buluu ya kubebea magari yenye uwezo wa kubeba magari matano. Inaonekana kuwa trela ya kisasa yenye majukwaa yaliyoinuka kwa ajili ya kupakia magari. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Toyota Hilux yenye rangi ya kijani kibichi likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti nyuma yake. Lori ina matairi makubwa na upande wa nyuma una sehemu ya kubebea mizigo iliyo wazi na sehemu ya ulinzi ya chuma. Mtu anaonekana amesimama karibu na sehemu ya nyuma ya lori upande wa kulia. Lori linaonekana kuwa katika mazingira ya nje, labda msituni au mashambani.

Mkusanyiko wa watu kadhaa katika eneo lenye nyasi labda kwenye bustani au shamba .Kuna magari yaliyopaki karibu na miti kwa nyuma. Watu Wengine wamesimama ,wengine wameketi chini. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu.

Chumba cha maonyesho cha Audi kilichojaa magari ya kifahari yenye meza ya mapokezi na viti vieupe. Magari mengi meusi yametawanyika kuzunguka chumba ambako huku gari moja jekundu likivutia jicho katikati. Kuna magari mengi ya rangi tofauti yakionekana hapa na pale yakionyesha muundo wa kisasa na kifahari.

Soko lenye bidhaa nyingi za mikono hasa vikapu vya rangi mbalimbali. Watu kadhaa wanaonekana, wengine wakiuza na wengine wakinunua au kutazama bidhaa. Mazingira yanaonekana kuwa na shughuli nyingi na rangi nyingi.

Soko au duka la viatu labda la mitumba ambapo viatu vingi vimewekwa kwenye meza au stendi kuna watu wanapita au wanatazama viatu .Mwanga unaonekana kwa hafifu labda ni jioni au ndani ya jengo lisilo na mwanga mingi.

Soko la matunda. Kuna wanawake wawili, mmoja akiwa amevaa barakoa na mwingine amesimama karibu na rundo la matunda. Matunda mengi yanaonekana ni machungwa, tufaha za kijani na nyekundu, na ndizi. Kuna pia matikiti maji na labda papai huko nyuma.

Lango la soko la kikuyu modern market lenye mabano yanayoonyesha bidhaa zinazopatikana kama vile nguo na saa za kufungwa na kufunga. Kuna shughuli za kibiashara ndani ya soko na mizigo ya bidhaa inaonekana pembeni.

Soko lenye shughuli nyingi. Watu wengi wamekusanyika katika eneo lenye matope, baadhi yao wakiuza na wengine wakinunua bidhaa mbalimbali kama vile mboga na matunda. Kuna miundo ya vibanda na miavuli inayotoa kivuli. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu au imetoka kunyesha.

Soko kubwa lenye shughuli nyingi. Kuna bidhaa mbalimbali zikionyeshwa, zikiwemo matunda na mboga upande wa kushoto, na kukiwa na vitu vya sanaa na ufundi, upande wa kulia. Watu wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa. Juu ya soko, kuna maduka madogo, na bidhaa nyingine. Inaonekana kama mahali pa biashara, iliyo hai.

Njia nyembamba, labda mtaa, iliyojaa bidhaa za kuuzwa zikiwa zimewekwa nje. Upande wa kulia, kuna rundo la viatu au bidhaa zingine ndogo ndogo, huku upande wa kushoto kukiwa na watu wakitembea kwa mbali. Inaonekana kama soko au eneo la biashara.

Mfumo wa sokoni unaoonyesha bidhaa nyingi kama vile bangili, shanga na vitu vingine vidogo, vilivyotengenezwa kwa mkono, vilivyopangwa kwa wingi na kwa rangi tofauti.

Soko la nguo wazi ambapo kuna watu kadhaa wakiuza na kutazama bidhaa. Kuna rundo la nguo kwenye meza na vibanda mbalimbali vinavyoonyesha nguo zilizopachikwa. Hali ya anga inaonekana kuwa nzuri.

Soko la ndizi au migomba. Kuna runda kubwa la ndizi aina mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye sanduku au sakafu. Watu kadhaa wanaonekana sokoni. Baadhi yao wakiwa wamesimama na wengine wamekaa, labda wakifanya biashara au wakinunua. Mazingira yanaonekana kuwa yana shughuli nyingi na ya kawaida kwa soko.

Soko lenye shughuli nyingi, kukiwa na watu wengi wakifanya manunuzi kuna bidhaa mbalimbali kama vile mboga na matunda yaliyopangwa kwenye vibanda muundo wa paa unaonekana kua wa bati.

Soko kubwa lenye paa refu pengine la duara na maduka mengi yaliyojengwa ndani. Kuna bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo za sanaa zikionekana kuuzwa. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha marefu.

Soko lenye shughuli nyingi iliyojaa bidhaa nyingi za ufundi. Kuna shanga za rangi nyingi, vitu vya mapambo na sanamu za mbao zilizopangwa vizuri kwenye meza na zikiwa zimetundikwa. Mtu anaonekana akitembea katikati ya bidhaa hizo akichunguza vitu vilivyopo.

Soko la barabarani lenye vibanda vingi vinavyouza bidhaa mbali mbali kama vile: shanga na nguo. Kuna watu wakitembea na vibanda vimewekwa chini na majengo marefu yanaonekana nyuma. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Soko lenye shughuli nyingi. Kuna watu wengi wakiuza na kunua bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu na viazi. Soko linaonekana kuwa na hali ya hewa ya nje, na kuna lori lililofunikwa kwa tarubai ya kijani kibichi. Watu wengi wamevalia mavazi ya kawaida, baadhi yao wamebeba mizigo.

Duka la viatu lenye jina Darling , na kauli mbiu, find your beautiful . Kwenye ukuta wa zambarau. Safu nyingi za viatu vya aina mbalimbali zimepangwa kwenye rafu na chini, zikijaza sehemu kubwa ya frame . Mtu anaonekana akitembea karibu na viatu.

Soko labda la shambani liko na bidhaa mbalimbali. Katika mbele kuna ndizi na mahindi yaliyopakiwa vizuri kwenye meza. Pia kuna matikiti maji na labda matunda mengine kwenye kikapu upande wa kulia. juu mananasi mawili yameninginia kwenye mti upande wa kushoto chini kuna mfuko mkubwa wa kijani kibichi. Mazingira yanaonekana kuwa ya shughuli nyingi kama sokoni.

Barabara ndogo yenye watu wengi ikiwezekana, Small Street. Kushoto kuna safu za viatu vinavyouzwa na kulia kuna gari jeupe lililopaki. Mbele kuna watu wakitembea na vibanda vingine. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Eneo la soko lenye bidhaa mbalimbali za mboga na matunda kama vile nyanya, vitunguu na karoti. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya biashara au kununua. Kuna meza au stendi za kuuzia bidhaa na sehemu imefunikwa, inaonekana kuwa soko lenye shughuli nyingi.

Duka ndogo la mboga limejaa bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu, nyanya, matango, viazi, mandizi matikiti maji na zote zimepangwa kwa kuvutia.

Mkono wa mtu labda wa kiume, ukiwa umevaa bangili ya shanga za rangi nyingi. Mkono huo umeshikilia au unaashiria pete ndogo. Chini ya mkono huo kuna bidhaa nyingi za shanga za kiafrika zikiwemo hereni zenye umbo na matone na shingo kadhaa. Zote zimetengenezwa kwa shanga za rangi tofauti.

Soko lenye shughuli nyingi, labda soko la matunda. Kuna rundo la matunda za aina mbali mbali zikiwemo ndizi, maembe na matunda mengine mengi. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea sokoni au wakifanya biashara. Mandhari kwa ujumla inaonyesha shughuli, hali na wingi wa mazao.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi. Kwa mbele kuna mirundo ya nyanya, pilipili hoho za kijani na labda viazi au matunda mengine. Nyuma yao kuna watu na vitu vingine vilivyopangwa kuuzwa na inaonekana kama soko lina shughuli nyingi.

Soko lenye shughuli nyingi labda nje au mitaani, kuna vibanda vingi vilivyofunikwa vikiuza bidhaa mbalimbali na watu wanatembea katikati ya vibanda. Nyuma kuna majengo marefu na anga inaonekana kuwa wazi.

Soko lenye shughuli nyingi. Kuna watu wanatembea ni za kuuza bidhaa zilizofunikwa na vitambaa na rundo la matofali au vigae katikati. Majengo yanaonekana nyuma. Inaonekana kama hali ya hewa ni nzuri na mwanga wa kutosha.

Soko la wazi, labda soko la maasai lenye bidhaa mbalimbali kama nguo, Sanaa za mikono na mapambo, zikiuzwa. Watu wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa.

Bidhaa mbalimbali za shambani zikuzwa sokoni. Upande wa kushoto kuna rundo la viazi mviringo vya rangi ya kahawia. Katikati, kuna chungu kikubwa cha vitunguu maji vya rangi ya zambarau, na upande wa kulia kuna chungu cha nyanya nyekundu zilizoiva. Zote zimepangwa vizuri katika masunduku au viganwanyiko tayari kwa kuuzwa

Soko lenye shughuli nyingi, labda City Market jijini Nairobi. Kuna bidhaa mbalimbali zikiwemo maua, nguo na vitu vingine vinavyouzwa kwenye vibanda. Watu wanaonekana wakitembea na kununua.

Soko ndogo la matunda likiwa na ndizi nyingi zilizopangwa kwa rundo na matunda mengine kama mananasi na labda mapera au embe. Mboga na matunda mengine yameonekana chini ya meza pia. Kuna mtu amesimama karibu na meza hii labda muuzaji.

Soko lenye shughuli nyingi labda la wazi au lililofunikwa kwa vibanda. Kuna wingi wa matunda na mboga za aina mbalimbali zikiwemo ndizi, mapapai na mboga za majani zikiuzwa kwenye vibanda. Watu wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Soko la maua, lenye maduka ya kijani kibichi. Maua mengi meupe na mekundu yamepangwa kwenye ndoo. Watu wawili wanaonekana wakifanya kazi na kuna majani ya maua iliyotapakaa chini pamoja na kiti cha bluu.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zikiwa zimepangwa wima ndani ya vyombo viwili tofauti, huenda ni ndoo au vikapu. Nyuma ya ndizi, kuna rundo la mazao mengine yanayoonekana kama viazi vitamu au viazi mviringo pamoja na kamba au nyasi zilizofungwa. Mazingira yanaonekana kama soko au duka la kuuza matunda na mboga.

Duka au soko na bidhaa nyingi zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Katika sehemu ya mbele kuna vitu vinavyofanana na ngoma au vinyago vya mbao vilivyochongwa. Nyuma yake kuna rundo la nguo na vitambaa vyenye rangi tofauti. Kwa ujumla picha inaonyesha eneo lenye shughuli za kibiashara labda likiuza bidhaa za kitamaduni au za mikono.

Mboga sokoni. Kuna nyanya nyingi nyekundu, pilipili hoho za manjano, pilipili hoho za kijani, matango, vitunguu na ndimu. Katikati kuna kikapu kidogo chenye mboga za majani na kitu kinachofanana na makopo mawili madogo. Mboga zinaonekana kuwa safi na za rangi nyingi, zikiashiria soko lenye bidhaa mbalimbali.

Soko lenye watu wengi, labda soko la wakulima, jijini Nairobi. Watu wengi wamekusanyika chini ya muundo mkubwa, unaofanana na soko na wengine wamefunikwa. Inaonekana yenye shughuli nyingi, ikionyesha soko lenye bidhaa mbalimbali.

Soko la jiji ya Nairobi. Jengo lenye rangi nyingi na usanifu wa kipekee likiwa na ghorofa kadhaa zilizopambwa kwa michoro mbali mbali. Kuna pia jengo refu la kisasa karibu nalo. Chini ya jengo la soko, kuna watu wanaotembea na gari ndogo lililopakiwa. Bingu ni bluu, isiyo na mawingu.

Eneo kubwa lililofunikwa, labda soko au ukumbi, yenye paa la bati, lenye umbo, na kubwa. Chini, kuna wengi wa bidhaa nyekundu, zinazoonekana kama vitunguu au mboga zingine, zilizopangwa kwa rundo. Watu wanaonekana wakitembea kati ya bidhaa hizi. Kwenye sehemu ya mbele ya picha, kuna uzio wa chuma wa rangi ya bluu. Mandhari inaonekana, kuwa na shughuli nyingi.

Soko kubwa na watu wengi wakinunua na kuuza bidhaa mbali mbali. Kuna vibanda vingi vilivyopangwa na baadhi vina paa za rangi tofauti. Inaonekana kama ni mahali penye shughuli nyingi.

Rundo la matunda mbali mbali yamewekwa pamoja kuna machungwa, mengi upande wa kushoto, parachichi upande wa kulia na aina tofauti za matunda mengine yakiwemo maembe. Matunda yenye imeiva yamejazana juu pia kuna kama mkebe upande wa juu kulia. Matunda yamepangwa juu ya kitu kinachonekana kama karatasi.

Rundo kubwa la vitunguu vyeupe vilivyofungwa kwenye mifuko ya wavu, limerundikwa kando na lori ambalo pia limejaa vitunguu hivi. Watu wawili wanaonekana wakishughulikia shehena hiyo. Mmoja ndani ya lori na mwingine amesimama kando ya mifuko. Inaonekana kama soko au eneo la kupakia bidhaa, labda katika soko la marikiti.

Soko lenye shughuli nyingi, labda soko la ufundi la kimasai. Bidhaa nyingi za rangi na mapambo zimepangwa kwa ajili ya kuuza ikiwemo shanga nyingi, mikufu na sanamu za wanyama . Mtu mmoja anaonekana katikati ya picha akitazama bidhaa.

Cha matunda na mboga, kuna machungwa mengi yaliyopangwa kwenye rundo kubwa, pamoja na matunda mengine na vitunguu. Juu kuna ndizi zikinining'inia, zikiashiria omo la matunda yanayopatikana. Sakafu inaonekana kuwa chafu na kuna masanduku machache ya plastiki, baadhi yakiwa yamejaa chini.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi labdha Muthurwa Market. Kuna rundo la nyanya nyekundu zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa na kuna machungwa au matunda mengine yenye rangi angavu. Mwanamke mmoja, labda muuzaji, anaonekana ameketi nyuma ya bidhaa. Chini kuna taka za mboga na matope, kuashiria mazingira ya soko la wazi au soko la kawaida.

Ukuta uliojaa mask za kiafrika, sanamu za mbao na kazi nyingine za sanaa. Zimepangwa kwa namna iliyojaa na kuna rangi mbalimbali na maumbo zikionyesha utofauti wa sanaa na jadi ya kiafrika.

Soko la wazi la mboga likiwa na mazao mengi. Mbele kuna masanduku yaliyojaa pilipili hoho ya kijani kibichi na matango. Nyuma kuna bidhaa nyingine kama nyanya na viazi zikiwa zimepangwa kwenye vibanda. Mazingira yanaonekana kuwa na shughuli nyingi za kibiashara.

Soko lenye shughuli nyingi labda soko la viungo. Kuna miundo mingi ya viungo vya rangi mbalimbali pia badhi ya karanga zinaonekana. Watu kadhaa wanaonekana sokoni, mmoja akiuza na wengine wakiangalia simu zao.

Rundo kubwa la ndizi, nyingi zikiwa bado mbichi na za kijani kibichi na chache zimeanza kugeuka njano. Zimepangwa juu ya kitu kinachoonekana kama meza au store labda sokoni.

Kuna soko au duka kubwa lenye bidhaa mbali mbali. Katika sehemu ya chini kuna vibanda vinavyouza maua, na bidhaa za vikapu, pamoja na rafu za matunda kama ndizi. Sehemu ya juu inaonekana kuwa maduka mengine au magari yaliyo funikwa kwa baadhi ya sehemu na turubai za bluu na kijani kibichi na baadhi ya nguo zikininginia.

Soko lenye shughuli nyingi. Labda soko la wazi, au la kando ya barabara. Kuna vibanda kadhaa, vilivyowekwa chini ya hema, ikiwemo haya makubwa jekundu, na jingine la samawati. Bidhaa mbalimbali zinaonekana zikipigwa mnada, na kupunguzwa, zikiwemo nguo, mapambo, na vitu vingine vya sanaa, na ufundi. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea. Wengine wakisimama kwenye soko.

Bango la to let , lililobandikwa kwenye mti, likiwa na namba ya simu, sufuri saba, mbili mbili, mbili nane, moja saba, saba sufuri. Nyuma ya mti kuna mimea mingi ya kijani na jengo refu.

Jengo refu la ghorofa, likiwa na kuta za kijani kibichi na matofali ya kahawia. Lina madirisha yenye vyuma vya usalama. Kando yake kuna jengo lingine jeupe yenye balconies .

Jengo lenye ghorofa kadhaa na paa la bluu chini kuna maduka mawili moja likiwa na mlango wa kijani na jingine limefungwa Barabara chini ya jengo inaonekana kuwa na vumbi.

Jengo refu la ghorofa mingi lenye kuta nyeupe na balkoni lenye pau za chuma. Anga ni buluu isiyo na mawingu. Inaonekana kama jengo la makaazi.

Manthari pana ya jiji lenye majengo mengi marefu, mengine yakiwa yanaendelea kujengwa. Kuna mto au mkondo wa maji unaopita katikati ya jiji. Anga lina mawingu na hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Jengo ndefu lenye taa nyingi ikiwaka usiku, likizungukwa na giza. Mbingu inaonekana kuwa nyeusi ikionyesha kuwa ni usiku. Chini ya jengo, kuna barabara na miti mingine mifupi. Picha ilipigwa kutoka umbali fulani ikionyesha mandhari ya jiji au eneno la makazi.

Nyumba za ghorofa kadhaa zenye rangi ya kahawia, zilizofungwa kwa geti kubwa la chuma cheusi. Kuna barabara ya alami mbele ya geti na anga ya blue lenye mwingu meupe inaonekana juu. Inawezekana hizi ni El Monte Apartments au nyumba za kuuza huko Syokimau, Nairobi.

Bango la Mali isiyohamishika likisema, Commercial property for sale, au, Mali ya biashara inauzwa na nambari ya simu. Bango lina rangi nyekundu na nyeupe na limening'inia nje ya jengo.

Jengo refu la ghorofa nyingi likisimama wima dhidi ya anga ya buluu yenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Sehemu ya chini ya picha inaonyesha paa na sehemu ya uzio mweusi. Kuna nyaya kadhaa zikiwa zimetandazwa juu ya picha, zikiwa na taa ndogo ndogo zilizoning'inia.

Gate kubwa Cheusi la chuma likiwa limefungwa, likuwa sehemu ya ukuta kwa nyumba ambayo bado ijakamilika, nyumba io inaonekana kuwa na gorofa mbili iko na madirisha enye ni nono juu, sehemu ya jini ya nyumba imepakwa rangi kijani kibichi, upande wa kushoto wa picha kuna magogo ya miti yaliookotwa na kuwekwa chini.

Jengo kubwa la kisasa likiwa bado linajengwa. likiwa na ghorofa kadhaa na madirisha kubwa ya kioo. Liko katikati ya eneo wazi. Na kuna watu wachacha wanaonekana wakiendelea na ujenzi. Nyuma ya jengo kuna miundo mengine ya nguzo ya umeme.

Majengo matatu ya ghorofa sita yakiwa bado yanajengwa yakiwa yamefika paa. Mjenzi mmoja anaonekana juu ya mojawapo ya majengo. Kumechomekwa mabango kadhaa mbele ya majengo haya. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Jumba la kisasa, ghorofa tatu yenye rangi ya kijivu na madirisha makubwa. Kuna mandhari nzuri iliyotunzwa mbele yake ikiwa na mimea ya kijani kibichi na njia ya gari. Baiskeli mbili zimeegeshwa upande wa kulia.

Nyumba kubwa la kifahari lenye ghorofa kadhaa, ikiwa na rangi ya kahawia machungwa na madirisha makubwa. Inaonekana kuwa na balconies kadhaa na imezungukwa na bustani kubwa ya kijani kibichi na miti. Anga lina mawingu meupe na buluu.

Majengo ya kisasa yaliyo na madirisha makubwa na balcony . Kuna barabara ya kifusi inayoongoza kwenye majengo hayo. Mabustani ndogo iliyo na mimea ya kijani kibichi mbele ya majengo. Mbingu ni safi, la bluu.

Jengo refu la ghorofa, huenda hoteli, likiwa na rangi ya kahawia na madirisha mengi ya bluu. Chini yake kuna ukuta wa tofali na vitu. Mbingu ni safi na ya bluu.

Bango la Office Suites To Let yenye namba ya simu, sufuri saba nne moja, tisa tisa tano tano moja tano, na anwani ya barua pepe. Pia kuna ishara, ya onyo, kuwa eneo hilo, linafuatiliwa na CCTV , saa ishirini na nne.

Jengo refu la ghorofa kadhaa lililopakwa rangi ya kahawia na cream . Kila ghorofa ina balconies na madirisha. Juu ya jengo kuna maandishi yanayosomeka NorthCrest View . Anga ni ya bluu, ikiashiria hali ya hewa nzuri.

Nyumba kadhaa za ni kisasa, huenda ni makaazi ya Konza Estate huko Kitengela, Nairobi. Zinaonekana kuwa bungalow, za vyumba vitatu, zikiwa na kuta za rangi ya machungwa na paa za kahawia.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi lina balconies na madirisha makubwa. Chini yake kuna bustani lenye mimea mbalimbali na njia ndogo. Jengo linaonekana kuwa katika eneo la mjini na kuna ishara yenye nambari tatu to saba karibu na miti.

Nyumba kadhaa zenye usanifu tofauti zikiwa zimejengwa mbele ya eneo kubwa la ardhi kavu ya nyasi, chini ya anga lenye mawingu. Mistari ya nyaya za umeme inaonekana juu.

Jengo refu la ghorofa kadhaa likiwa limezungukwa na miti. Mbele ya jengo kuna uzio wa mabati na juu ya jengo kuna tanki la maji. Waya za umeme zinaonekana zikipita angani.

Nyumba mzuri iliyojengwa kwa matofali, ikiwa na paa jekundu na madirisha meupe. Kuna bustani iliyotunzwa vizuri mbele yake, yenye mimea iliyopunguzwa na maua mekundu. Ua lina changarawe na kuna mti wa ndizi juu kushoto. Nyuma ya nyumba kuna muundo mwingine wa tenki la maji. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na anga la bluu.

Ua wazi ya ardhi yenye udongo mwekundu na nyasi kavu. Nyuma kuna majengo kadhaa marefu, yakiwemo ya rangi ya chungwa na kijivu. Pia kuna miti na mimea katikati ya picha.

Majengo kadhaa chini ya anga ya buluu yenye mawingu meupe machache. Upande wa kushoto kuna jengo ndefu lenye ngazi za nje zenye rangi nyekundu. Katikati kuna majengo mengine yanayofichwa kwa kiasi na miti na mimea. Na upande wa kulia kuna muundo mwingine wa jengo. Sehemu ya chini ya picha inaonyesha ardhi iliyofunikwa na udongo na mimea michache.

Jengo kubwa la ghorofa mbili au tatu yenye paa la nyasi au makuti likiwa na kuta zilizotengenezwa kwa mbao au miti. Inaonekana kuwa na balconies au madirisha makubwa yanayozunguka jengo. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa na anga ya buluu na miti.

Majengo marefu. Bango kubwa la matangazo ya Platunic Residences ikitangaza kuwa asilimia arubaini ya vyumba vya kulala mbili na tatu vimeuzwa na miti chini ya anga la buluu.

Nyumba yenye kuta za matofali na paa la machungwa ikiwa na miti na mimea mbele yake. Kuna tanki za maji upande wa kushoto na barabara ya udongo mwekundu mbele ya nyuma. Huku kukiwa na nyumba nyingine ndogo upande wa kulia. Kuta zimefunikwa na waya zenye ncha kali.

Jengo refu la kisasa lenye madirisha mengi ya kioo, yanayoakisi anga la bluu lenye mawingu. Inaonekana kuwa ni sehemu ya jengo la ofisi au gorofa, na kuna muundo wa nje wa kipekee unaojitokeza kutoka kwenye kuta zake.

Jengo refu la gorofa nyingi likisongelea angani lenye mawingu. Jengo hilo linaonekana kuwa na muundo wa kipekee labda linajengwa au linafanyiwa ukarabati kutokana na sehemu za wazi. Sehemu ya chini ya picha, inaonyesha paa la jengo jingine labda linalopakali.

Nyumba ya kisasa ya ghorofa mbili yenye rangi ya kijivu isiyokolea ikiwa na madirisha makubwa na balcony . Ina nguzo iliyopambwa kwa mawe na barabara ya gari yenye vigao vya rwaza ya kipekee. Mbele yake kuna bustani ndogo iliyopandwa vizuri.

Jengo refu la ghorofa kadhaa likiwa bado linajengwa. Jengo hilo linaonekana kuwa katika hatua za mwanzo za ujenzi, huku kuta zake zikionekana wazi. Kuna barabara ya udongo mbele ya jengo na majengo mengine madogo yanaonekana kwa umbali upande wa kulia. Anga linaonekana kuwa la buluu na mawingu machache.

Jengo refu la gorofa nyingi lenye balconies la rangi ya dhahabu la kahawia. Mbele la jengo kuna bwawa la kuogelea lenye umbo la fig iliyozungukwa na nyasi ya kijani kibichi. Kuna miti mirefu upande wa kulia na anga ya bluu, yenye mawingu meupe inaonekana juu. Inaonekana kuwa makazi ya kifahari.

Jengo refu la kisasa ambalo linaonekana kuwa Wilma Towers, iko Kilimani , Nairobi. Chini ya jengo kuna bwawa kubwa la kuogelea lenye maji ya samawati. Majengo yana balconies zenye ulinzi wa kioo na kuta za nje zenye rangi nyeupe na la machungwa. Kuna miti inayozunguka eneo hilo ikionyesha mazingira ya asili.

Jengo refu chini ya ujenzi likiwa na ghorafa nyingi na madirisha mengi tupu. Anga ni bluu, safi yenye mawingu machache na kuna miti na nyaya za umeme chini ya jengo. Inaonekana kama ni mchana.

Bango la nyumba ya vyumba vinne aina inauzwa. Ni nyumba ya kisasa iliyo na paa la mabati na madirisha makubwa. Inaonekana kuwa na wanja mkubwa mbele na uzio mrefu upande. Anga lina mawingu meupe na jua kali.

Jengo refu la gorofa linaonekana kuwa na balconies kadhaa na madirisha mengi. Rangi yake inaonekana kuwa nyepesi labda kijivu au beige . Chini ya jengo kuna uzio na miti inaonekana kidogo upande wa kulia. Anga lina mawingu.

likiwa na anga la buluu lilo wazi kwa juu, chini kuna ardhi yenye udongo mwekendu na mimea mikavu pande wa kulia kuna jengo kubwa la ghorofa lenye rangi nyekundu, na majengo mengine kadhaa inaoneka kwa mbali. Picha inaonekana kuchukuliwa wima na ina mistari wima inayoonekana labda kutokana na jinsi ilivyochapishwa au kuonyeshwa.

Mandhari ya wazi, ikiwa na majengo kadhaa yakijengwa au yaliyokamilika kwa mbali. Katika ya majengo hayo na sehemu ya mbele ya picha kuna ukuta mrefu wa mawe na ardhi iliyo wazi yenye nyasi kavu. Anga ni ya bluu na kuna mawingu machache.

Sebule tupu yenye sakafu ya mbao inayong'aa. Kuna madirisha makubwa yanaoangalia nje yakionyesha majengo na miti. Dari ina taa za kisasa zilizotengenezwa kwa mbao na vivuli vya kitambaa. Ukuta wa kulia una dirisha ndogo la mraba na kifaa cha taa.

Jengo refu la kisasa, linaonekana kuwa katika eneo la Kilimani, Nairobi. Anga ni buluu na lina mawingu machache na kuna nyaya za umeme zikipita karibu. Jengo hilo lina balcony nyingi na madirisha makubwa, ikiashiria nafasi ya ofisi.

Jengo lenye ghorofa kadhaa, na lango kubwa la chuma, lenye muundo, wa kimiani. Kwenye lango, kuna bango ndogo jekundu lililoandikwa for sale . Kushoto kwa lango, kuna nguzo za umeme, zilizo na nyayo. Upande wa kulia wa lango, kuna ukuta wa rangi, ya kahawia.

Jengo refu la ghorofa lenye muundo wa kitamaduni la Tudor likiwa na kuta za mawe na madirisha mengi. Limejengwa karibu na jengo lingine la rangi ya manjano na maandishi Bonaventure Heights . Anga lina mawingu meupe na kuna nyaya za umeme juu.

Sehemu ya ndani ya duka la Carrefour. Kuna bango kubwa lenye maandishi welcome to Carrefour na nembo ya Carrefour. Chini yake, kuna mabango mengine yanayoonyesha least prices na big savings yakipendekeza matangazo ya bei nafuu. Rangi ya buluu na nyeupe zinatawala mabango haya.

Duka la Quickmart, lenye kaunta mbili. Watu wanasubiri kuhudumiwa na kuna bidhaa zimepangwa, kwenye rafu, na vifriji. Inaonekana ni duka. yenye shughuli nyingi.

Runda la mananasi yaliyopangwa vizuri kwenye kibanda cha kuuza labda katika duka kubwa. Kuna ishara inayoashiria huduma ya kukata na kufunga mananasi bure.

Inaonyesha sehemu ya duka ya Econsave Scott Garden , ikiwa na matunda na mboga. Kuna mabango ya kijani yenye neno Organic yametundikwa juu. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu.

Rafu kubwa iliyojaa vinywaji vya kuongeza nguvu, zikiwemo chupa za makopo, chini ya ishara inayosemeka Energy Zone yenye taa za buluu. Upande wa kulia kuna friji ya Redbull.

Eneo la duka kubwa la rejareja. Ni idara kubwa ya matunda na mboga. Mboga nyingi kama viazi na karoti pamoja na matunda yamewekwa vizuri kwenye rafu. Kwenye mabango juu kuna maandishi kama feel good na organic kuashiria msisitizo wa bidhaa zenye afya na asili. Mwangaza wa kutosha unaangazia bidhaa na kuonyesha utofauti wa rangi na ubaridi wa tunda na mboga.

Ndani ya duka kubwa la rejereja. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa upande wa kushoto, na watu kadhaa wanaonekana wakitembea au wakichagua bidhaa. Sakafu ni safi na inaonekana kung'aa na kuna mwanga mwingi kutoka kwenye taa za dari.

Ndani ya duka kubwa labda duka la Walmart kama ilivyotajwa, lenye bidhaa kwenye rafu na watu wakitembea kwenye njia. Kuna mabango yanayoning'inia kutoka dari yenye namba na matangazo.

Eskaleta refu inayoelekea chini, ndani ya jengo kubwa, labda duka au maduka makubwa, kuna ngazi au sehemu ya juu kando ya eskaleta.

Bango kubwa la manjano katika duka la Chandarana Foodplus likitangaza Sizzling offers kwa herufi nyekundu kubwa. Bango hilo lina picha, tabasamu na limewekwa juu ya rafu za duka zilizojaa bidhaa mbalimbali. Ikiwemo bidhaa za urembo na usafi zikiwa zimepangwa vizuri.

Duka la kisasa, ina rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji, chakula kilichofungashwa na vitu vya nyumbani. Taa zinazoangaza kutoka dari zinafanya duka lionekane safi na limepangika vizuri.

Jengo lenye biashara mbalimbali, kwa mbele kuna bango kubwa la Quickmart na ishara ndogo ya fresh and easy kuashiria duka la mboga au la jumla. Nje yake kuna ishara ya Baus Optical na Ashleys ikionyesha biashara zingine ndani ya jengo hilo. Kuna magari yaliyopaki na watu wanaonekana wakiingia au kutoka kwenye jengo hilo, ikionyesha kuwa eneo hili lina shughuli nyingi.

Ndani ya duka kubwa kuna rafu ndefu upande wa kushoto zenye bidhaa zilizopangwa vizuri zikionekana kuwa ni shampoos au sabuni za maji kutokana na maumbo ya chupa. Katika sehemu ya juu kuna ishara mbili kubwa. Njia ya duka inaonekana wazi na ina mwanga mzuri kutoka juu.

Ndani ya duka kubwa ya kuuza bidhaa likionyesha eneo la matunda na mboga. Kuna rundo kubwa la matikiti maji na parachichi zilizopangwa kwa ajili ya kuuza. Kwenye mabango juu bei ya bidhaa zinaonekana. Neno Kibado linaweza kunaonekana kwenye bango lingine. Wateja wachache wanaonekana kwa mbali.

Eneo la kujihudumia katika duka kubwa. Mashine ya kujichunguza na skrini yake inaonekana katikati ikiwa na bidhaa zilizopangwa kwenye rafu pande zote mbili. Kuna vikapu viwili vinavyoonekana, kimoja kikiwa cha kijani na kingine chekundu.

Mtu anayepanga bidhaa kwenye rafu katika duka kubwa, labda Naivas kwa kuzingatia nembo kwenye fulana yake. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali ikiwemo michuzi na bidhaa za jikoni.

Foleni ya malipo kwenye duka kubwa. Kuna kaunta ya malipo ya haraka inayoonekana upande wa kushoto. Rafu za bidhaa zimejaa upande wa kulia zikiwemo peremende na vitafunio. Inaonekana kama duka la kisasa la rejareja.

Radu ndefu za duka kuu zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali hasa sabuni, bidhaa za kusafisha na za kujipaka. Chupa nyingi zinafanana zikiwa zimepangwa kwa utaratibu mzuri. Mwangaza hafifu unaonekana kuingia kutoka upande wa juu kulia.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa kuna sehemu ya mikate. Upande wa kushoto kuna foleni za bidhaa nyingine zikiendelea kuelekea nyuma. Dari linaonekana kuwa na muundo wa viunzi vya chuma na taa nyingi. Sakafu ina muundo wa kijometia.

Rafu kubwa lililojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo mikoba, mapambo na vitu vingine vya ufundi. Inaonekana kama duka au soko la bidhaa za kienyeji.

Rundo la matikitikimaji yaliyokatwa na yasiyokatwa kwenye duka la vyakula au soko. Kuna rangi nyekundu na kijani zilizoning'inia juu zikifanana na rangi za tikitikimaji. Raki ya bidhaa zingine inaonekana nyuma.

Duka kubwa la vyakula likiwa na masanduku mengi yaliyojaa bidhaa. Mbele kuna aina mbalimbali ya viazi vikuu, vitunguu na bidhaa nyingine ya mizizi zikiwa zimepangwa vizuri. Kwa nyuma, kuna sehemu ya nyama na baadhi ya watu wakihudumiwa. Inaonekana ni soko au makubwa makubwa yenye bidhaa nyingi Safi.

Rafu ndefu za bidhaa katika duka kubwa, upande wa kushoto, kuna rafu zilizojaa pakiti mbalimbali za bidhaa zenye rangi nyekundu na bluu. Na chini yake, kuna chupa za manjano zililzopangwa kwa tabaka. Upande wa kulia, kuna rafu ndefu iliyojaa chupa za manjano, huenda ni mafuta ya kupikia, zilizopangwa vizuri kutoka juu hadi chini. Juu ya rafu hii ya kulia, kuna chupa au makopo madogo yaliyopangwa kwa safu.

Foleni ya wateja kwenye duka ya Hollican ambapo kuna bidhaa zilizopangwa kwenye rafu na matangazo ya pei, inaonekana kama kuna offer na bidhaa zilizopakiwa kwenye sanduku.

Mlango wazi wa CarreFour . Ndani, duka kubwa linaonekana likiwa na bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Kuna counter za malipo na mabango kadhaa yamening'inia kutoka dari. Wateja wachache wanaonekana ndani ya duka.

Duka kubwa la vyakula lenye bidhaa mbali mbali ikiwemo matunda, mikate na vyakula vingine vilivyo pakiwa. Taa zinaninginia kutoka kwenye dari ya chuma na sakafu ina vigae vya ruaza. Wateja wachahe wanaonekana wakitembea dukani.

Rundo la paketi za karatasi za choo za chapa ya Hanan , zikiwa zimepangwa kwenye meza ya matangazo yenye mistari nyegeu na nyekundu. Ziko ndani ya duka au supermarket .

Ndani ya duka kubwa yenye sehemu ya bidhaa za kuoka. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa, mabango ya matangazo yametundikwa juu, na taa zinazong'aa zimeekwa dari. Watu wachache wanaonekana ndani ya duka.

Mwanamke anaonekana kuwa mfanyakazi akiwa nyuma ya kaunta ya malipo ndani ya duka au maduka makubwa. Kuna baadhi ya ishara na vitu vingine kwenye kaunta.

Inaonekana kuwa ndani ya duka kubwa au duka la idara na safu ndefu na rafu zilizo na bidhaa nyingi upande wa kulia. Kwenye kushoto kuna njia au sehemu nyingine ya duka. Taa nyingi huangaza kutoka dari.

Ndani ya duka kubwa, kuna safu nyingi za matunda hasa tufaha za kijani na matunda mengine ya rangi ya chungwa au nyekundu. Kuna pia mkokoteni wa ununuzi ulio na bidhaa, moja inaonekana kama pakiti ya njano ya Gemelli. Wateja wachache wanaonekana nyuma.

Duka kubwa la bidhaa. Tunaona bidhaa nyingi zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu. Upande wa kushoto kuna vinywaji vingi vya rangi tofauti na upande wa kulia kuna friji zenye vinywaji baridi vingi. Mtu mmoja anaonekana akitembea katikati ya njia hizi akielekea upande wa friji.

Kanda ndefu za maduka makubwa labda plazavi na rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali. Upande wa kushoto kuna bidhaa za nyumbani na sabuni, huku upande wa kulia kukiwa na bidhaa zisizobainika vizuri. Njia kati ya rafu ni safi na imenyooka.

Ndani ya duka la CarreFour tawi la Village Market nchini Kenya. Inaonekana kama sehemu ya matunda na mboga huku kukiwa na rundo la matunda, machungwa mbele na pia bidhaa zengine za duka zikiwa zimepangwa kwenye rafu. Kuna mabango ya love yametundikwa juu.

Bidhaa nyingi zinazouzwa kwenye viungo vya gunia au viungo vikubwa na kila kimoja kina kijiko cheupe cha kuchotea. Baadhi ya bidhaa zinaonekana kuwa nafaka kama vile maharagwe na nyingine ni kama chocolate chips au vyakula vingine vidogo. Pia kuna bei zimebandikwa kwenye baadhi ya viungo.

Duka kubwa ikiwa na rafu ndefu zilizojaa peremende na bidhaa nyingine za pipi zilizopangwa vizuri. Kuna aina nyingi za pakiti za peremende na rangi mbalimbali zikiwemo za bigboss na troli. Candice imeandikwa juu ya rafu.

Ndani ya duka kubwa, mwanamke anaonekana akisukuma trolley la ununuzi kati ya rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali ikiwemo chakula na nguo. Rafu zimepangwa vizuri na kuna mwanga wa kutosha. Inaonekana kama duka la kisasa lenye bidhaa nyingi za kuchagua.

Duka la vyakula, likiwa na bidhaa mbalimbali kama vile viazi, vitunguu na labda matunda mengine. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye makasha na zina bei zao, baadhi zikiwa na ofa maalum. Pia kuna friji ya kuokoa na upande wa kushoto na wateja wachache wanaonekana kununua au kutazama bidhaa kwa nyuma.

Sehemu kubwa ya duka au soko, kuna sehemu ya Bakery iliyo na bidhaa za kuoka zikiwemo mikate na keki. Karibu na hapo kuna sehemu ya Dairy ya bidhaa za maziwa zilizopangwa kwenye friji kubwa. Chini kulia kuna vyombo vingi vililvyojaa bidhaa mbalimbali labda matunda, mboga au nafaka. Juu kushoto kuna rafu nyingi zilizojaa bidhaa zikionyesha uteuzi mpana.

Duka la Hot Deli lenye kaunta ya kioo iliyojaa bidhaa labda nyama. Kuna stendi ndefu nyekundu ya Eveready yenye betri na stendi ingine ya vinywaji vya kuongeza nguvu au Monster karibu nayo.

Duka kubwa la kuuza matunda na mboga. Kuna rundo kubwa la tufaha, baadhi ni mekundu na mengine yana rangi ya machungwa yakiwa yamepangwa katikati ya duka. Wateja wanatembea kati ya njia na koti la ununuzi linaonekana upande wa kulia. Duka lina taa nyingi na dari refu.

Sehemu ya duka ya matunda na mboga. Kuna mapipa ya mbao yaliyojaa matunda mbalimbali kama tufaha, parachichi na matunda mengine. Nyuma kuna rafu za duka zenye bidhaa nyingine, na pia kuna chumba cha baridi. Mwangaza ndani ya duka unaonekana vizuri.

Rafu zilizojazwa na vikombe. Vikombe hivyo vimepangwa kwa safu, likiwa na muundo wa rangi nyekundu na nyeupe. Imewekwa katika duka au gala.

Duka kubwa la bidhaa labda Naivas Supermarket, likiwa na rafu nyingi zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Kuna wateja wachache wakinunua na friji za bidhaa zilizogandishwa. Mwangaza unatoka juu ukiangazia bidhaa.